Ni simu ya mikononi ile inayotumika haswa inaitwa touch ikionyeshwa sehemu ambapo huduma mbalimbali zinaweza kufanyika ikishikiliwa na mkono wa mtu fulani.

Ni katika sokoni ambapo bidhaa hizi za matunda na chakula zimewekwa ikiwemo viazi vilivyopangwa katika ndoo tofauti tofauti. Vipimo tofauti ikiwemo karoti, ikiwemo matunda mbalimbali, hoho pamoja na vingine.

Magari ya kifahari yamepangwa kwa mpangilio. Yameweka kwa ajili ya kuuzwa masokoni ambapo mengi yao yanaonekana ya kifahari na kwa rangi nyeupe na rangi zingine.

Ni katika mahali ambapo magari yanawekwa kwa ajili ya soko kuuzwa. Magari ya kifahari mbalimbali ya rangi tofauti ikiwemo nyeupe na nyekundu.

Ni katika mahali ambapo magari ya kifahari huwekwa kwa mpangilio maalum, ya kupangwa kwa mstari kwa ajili ya kuuzwa.

Mahali ambapo mambo kuhusu ng'ombe za maziwa zanapatikana. Bidhaa mbalimbali ikiwemo maziwa na kadhalika.

Ni katika sokoni ambapo viatu mbalimbali vya rangi tofauti vimekusanyika kwa ajili ya mauzo. Viatu vile vyepesi vinavyovaliwa na watoto, wakubwa na kadhalika.

Mkono mmoja unaonekana kushikilia karatasi za fedha elfu moja za kitambo za Kenya na kuangaliwa kwa umakini.

Ni katika uwanja maalum ambapo magari mbali mbali yamewekwa kwa ajili ya mauzo ama kuuzwa magari tofauti tofauti ya

Gari jeusi ya kifahari iliyosimamishwa kwa ajili ya soko ama kwa ajili ya kuzinduliwa.

Duka lenye limefunguliwa na milango yake huonekana na bango ya Mpesa ambayo ni huduma ya kupokea na kutuma pesa kupitia simu ya mkononi. Bidhaa mbali mbali zinaonekana pamoja na pikipiki hiyo mbele yake.

Gari maalumu iliyoandikwa na bango linaloitwa progressive inayohudumia watu wanaohitaji huduma ya mikopo. Gari lile kubwa kiasi linalobeba watu mia nne.

Ni katika eneo ambalo magari tofauti tofauti yamepangwa kwa mstari moja na kuwekwa kwa mpangilio kwa ajili ya maosho magari mbalimbali.

Mlango wa duka umefunguliwa. Kwa mlango kumeandikwa maandishi M-Pesa na wakati huo mlango umepakwa rangi ya kijani.

Ni duka maalum ambapo dawa ya mifugo inauzwa na kwa ajili ya ngombe na mifugo mbalimbali matumizi mbalimbali kwa ajili ya matibabu.

Ni katika mahali ambapo magari yamehifadhiwa huenda kwa ajili ya mauzo ya gari mbalimbali ya kifahari na rangi tofauti ikiwemo nyeupe na nyeusi na kadhalika.

Ni bango maalum, linalotangaza huduma inayosaidia kujikinga kwa ajili ya mambo ambayo yanaweza kutokea kazini ama mahali pengine, kwa ajili ya kujikinga.

Ni bango maalum ambapo inaonyesha huduma kwa ajili ya wale wazee wa bodaboda ama waendesha pikipiki za biashara na usafiri ikizingatia mambo ya kujiwekea na kujilinda kwa ajili ya ajali mbalimbali zinazotokana barabarani.

Ni katika eneo maalum ambapo bango linaloonyesha mhudumu wa afya. Linalotangaza mfumo wa kujikinga kwa ajili ya kiafya na magonjwa mbalimbali.

Ni duka kubwa maalum ambalo limeanikwa bango lake kwa ajili ya kupokea maziwa. Imefunguliwa milango yake wazi na kuchorwa picha mbalimbali mbele yake kwa mlango.

Ni dukani ambapo, bidhaa mbalimbali zinauzwa. Duka hili limefunguliwa na bidhaa zake kuandikwa kwa mabango ya M-Pesa ambapo mtu anaweza kupokea na kutoa pesa kutumia simu yake ya mkononi. Bidhaa mbalimbali kama soda na vinywaji, vimewekwa katika friji.

Ni katika usafiri ambapo gari kubwa limebeba magari mekundu kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkono unaoshikilia simu ya mkononi ambayo inaonyesha matumizi mbalimbali yanayoweza kufanyika ukitumia simu ambayo imeshikiliwa na kuonyesha mbalimbali sehemu ambazo zinaweza saidia mtumizi ,matumizi ya simu.

Ni mfumo ambao unasaidia kujikinga kwa ajili ya ajali, ajili ya mtu binafsi ambayo umeitwa Mayfair. Inatumika kwa ajili ya kujikinga ajali ambazo hazitarajiwi.

Kijikaratasi kinachoonyesha malipo ya fedha kupitia maandiko ama maandishi na fedha tasilimu iliyolipwa, mlipaji wakati pamoja na muhuri.

Ni katika eneo ambapo magari yakifahari yanauzwa. Imepangwa kwa mpangilio maalum ya kuwekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ni katika jumba fulani ambapo shughuli mbalimbali zinaendelea na watu kujichanganya na kila mmoja kujishughulisha naa shughuli zake za kibiashara haswa.

Mmoja mwanamume anaangalia gari nyeusi iliyowekwa kwa ajili ya mauzo akiitazama kwa makini na kufurahia ya gari.

Tairi moja la gari fulani jeusi lililosimamishwa pahali ambapo panaonyesha tairi lake peke yake moja likiwa lime

Pesa iliyoshikiliwa kwa mkono ya Kenya. Karatasi ya elfu moja. Upande wake mmoja iliyoonyeshwa na wakati wa kuangaliwa vizuri.

Duka maalum iliyofunguliwa, linalouza bidhaa mbalimbali, ikiwemo soda na vitu vingine mbalimbali, pia ina huduma ya M-Pesa ama ya kutoa na kupokea pesa kwa simu ya mkononi.

Ni katika soko ambapo wauzaji wanaendelea na mauzo ya mboga mboga ikiwemo nyanya, matunda mbalimbali, vitunguu na ndizi zilizo iva na bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi.

Bango linaloonyesha huduma inayokinga magari dhidi ya ajali ya magonjwa na ajali zingine maarufu kama Motor Insurance.

Ni katika sokoni, baadhi ya vitu vinavyouzwa ni viatu vinavyopangwa kwa mpangilio mzuri, kwa ajili ya kuuzwa.

Ametega mikono akikabidhiwa kitu maalum akiweka vile gari ya mchezo ya watoto juu ya ukurasa wa kuandikia na kalamu yake uko chini.

Duka linalouza nguo ama mavazi, vitambaa vya kushonea mavazi na nguo zilizoshonwa.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali. Pia na mahali pa kutolea na kuweka pesa ambayo marufu kama Mpesa.

Baadhi ya nguo zinazotumika kama mavazi katika duka hili.

Vitunguu zimefungwa katika magunia fulani vinavyowekwa sokoni kuuzwa. Baadhi zimetolewa nje kutoka kwa jumba inapohifadhiwa.

Mbele ya duka linaloonekana kama duka kuuza bidhaa mbali kwa ujumla pamoja na bango la M-Pesa juu ya mlango wake.

Ni katika soko, sokoni ambapo bidhaa mbalimbali zimewekwa kwa ajili ya mauzo. Nguo, mbogamboga, karatasi za kubebea mizigo na kadhalika.

Gari maalum ya kifahari imesimamishwa mbele ya jengo fulani kubwa la ghorofa.

Ni katika soko fulani na baadhi ya watu kadhaa wanaonekana wakitembelea sehemu ka ajili ya mauzo na kuangalia kununua bidhaa zinazouzwa kama nguo na kadhalika.

Karatasi ya fedha ya nchi ya Kenya zilizoonyeshwa kwa mpangilio mtasi za elfu moja.

Ukurasa wa shirika la baharini ama mahali ambapo meli inashughulikiwa hapa nchini Kenya.

Katika soko ambapo aina za mboga mboga zikiendelea kuuzwa kama nyanya, vitunguu na kadhalika matundaa mengine yakiwemo machungwa na ndizi zilizoiva.

Kijikaratasi ama bango fulani linaloonyesha kampuni inayohusika na kujichunga na kuhifadhi juu ya ajali mbalimbali haswa ya kiafya.

Ni sehemu ama duka maalum ambapo maziwa yanapelekwa kuuzwa ama kununuliwa pamoja na bidhaa zingine zinazohusiana na maziwa.

Ndizi za kuivisha zilizoivishwa na ziko tayari kwa ajili ya mauzo au matumizi ya binadamu kama chakula.

Kibanda cha nguo pamoja na aina mbalimbali za mfuko ya kubebea hizi mikoba pamoja na bidhaa mbalimbali vya kiasili.

Ni katika sehemu ambapo muuzaji wa vinywaji kama soda vinavyouzwa pamoja na bidhaa ya mawasiliano ya simu maarufu airtime airtel na Safaricom pamoja na huduma ya Mpesa.

Ni katika soko fulani la nguo. Baadhi ya nguo zimewekwa kwa ajili ya mauzo.

Karatasi ya fedha ya Kenya ya elfu moja ile ya zamani ikionyeshwa pande zote, pande moja iliyochorwa picha tofauti tofauti.

Magari yanaonekana ya kifahari yamepangwa katika mpangilio mzuri unaofurahisha macho huenda yako sokoni ya kuuzwa.

Ni katika soko ambapo vyakula mbalimbali vinaonyeshwa hapa sokoni ikiwemo matunda, kama nanasi, ndizi zilizohivishwa, na kadhalika.

Ukurasa unaoonyesha ulipaji wa malipo ya ushuru. Habari zinazohusu mtoaji ushuru mahali anapotokea na mambo yote yanayomhusu kulingana na habari ya ulipaji ushuru.

Mikono inaonekana ikishikilia fedha ya karatasi ya elfu moja ya Kenya na kwa utaratibu wa kupangwa vizuri.

Duka iliyofunguliwa iko wazi mlango wake ni moja milango yake ikionekana imechorwa maneno mpesa.

Katika chumba fulani ambapo magari yamepangwa kwa utaratibu. Huenda kwa ajili ya kuuzwa ama kwa ajili ya kampuni fulani.

Katika soko maalum ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa watu wamejaa wakiendelea na shughuli zao za ununuzi na uuzaji katika soko hili.

Kijikaratasi maalum kinachozungumzia na kuweka watu waweze kujua mambo yanayoendelea katika mili yao.

Duka la bidhaa mbalimbali ikiwemo mipira na kadhalika mbele yake wakiketi watu katika kiti cha kukalia.

Gari la kifahari lapita sehemu hili iliyojengwa vizuri na kutayarishwa vizuri likipanga foleni yakiendelea.

Gari kubwa linalohusika na usafirishaji wa magari yaliyopangwa chini na juu kwa ajili ya usafirishaji.

Mahali ambapo aina mbalimbali ya vyakula ya mboga mboga vinawekwa juu ya mauzo. Nyanya, pilipili na niite viatu vitamu pamoja na machungwa.

Nusu yake ni aina ya fedha maalum, pesa elfu moja ya nchi ya Kenya.

Katika chumba cha benki ama mahali pesa hupokolewa na kuhifadhiwa customer mbalimbali wamesimama na kuendelea na shughuli zao za kifedha.

Duka maalum, ya kuhifadhi na kuuza mayai yaliyoketishwa kwa tray ama vifaa maalum vya kubebea mayai

Ni sehemu ambapo bidhaa zinazotokana na maziwa zinauzwa. Mbele yake, amesimama mwanaume katika dirisha iliyofunguliwa.

Viatu vimepangwa katika chumba ambapo vinauzwa. Vimeonyeshwa kwa mpangilio fulani kurahisisha mnunuzi kutazama vinavyouzwa.

Mhinga mbali mbali ya chakula cha asili yakiwemo viazi pamoja na malenge na aina lake tofauti tofauti.

Magari ya kifahari yamepangwa kwa mpangilio maalum. Huenda yawe sokoni yakiuzwa.

Aina ya gari maalum inayofanana na yale magari ya kitambo ya zamani, mfano wake kama trekta .

Karatasi maalum linalozungumzia ile hali ya kusaidia mtu kama amepata tatizo lolote, haswa kazini wakati wa biashara yake na kadhalika.

Magari yanayoonekana ya kifahari yamepangwa kwa mpangilio mzuri sana unaofurahisha macho ya mtazamaji.

Katika sokoni ambapo vyakula mbalimbali vinauzwa vikiwemo mboga mboga kama aina hii ya maboga ya cabbage .

Gari maalum la kifahari jeusi lililowekwa katika jumba fulani.

Simu ya mkononi ikifinywa na mhusika akiendelea na taratibu ya shughuli mbalimbali.

Vikaratasi vya fedha la kitambo ya Kenya likishikiliwa na mkono wa mtu fulani.

Bango maalum linaloonyesha picha ya familia na mume na mwanamke pamoja na mtoto wao ikizungumzia kujikinga juu ya matatizo mbalimbali ya kiafya iitaka kimombo health insurance .

Matunda aina ya tikitimaji yamepangwa pamoja na matunda mengine inayofanana kama maembe na machungwa kiasi.

Ni duka fulani linalotumika kuuza vitu mbalimbali vya asilia na utamaduni wa jamii fulani.

Soko la mbogamboga ya mazao mbalimbali yakiuzwa ikiwemo vitunguu, nyanya na kadhalika.

Ni bango fulani linaloonyesha kampuni fulani Mayfair linaloshughulika na kujikinga dhidi ya ajali mbalimbali kazini na kadhalika.

Gari kubwa limebeba magari mengine juu yake kwa usafirishaji barabarani.

Ni mahali maalum panapouzwa na ununuaji wa magari ya kifahari aina ya Mercedes .

Mwanamke anaonekana akitoka kwa chumba maalum cha duka katika sehemu maalum.

Baadhi ya maduka yaliyofunguliwa milango yake mojawapo iliyochorwa maandiko ya M-pesa ambayo inatumika kutoa ama kupokea fedha.

Mkono mmoja wa mtu umeshikilia fedha za kitambo. Mkono mwingine ukionekana kupokea hizo fedha za vikaratasi.

Katika soko la mboga mboga, baadhi ya aina ya matunda na mboga mboga, yana onyeshwa kiwemo nyanya, pilipili hoho, na machungwa na kadhalika,

Ni kifaa maalum katika gari kinachopima kwa umbali ama kasi ya gari hilo.

Ni katika soko ambapo nguo maarufu kama mitumba inauzwa. Wauzaji wakiendelea kuuza na wanaonunua wanaendelea kuangalia nguo hizo.

Ni bango fulani yaonyesha huduma mbalimbali ya malipo ya kupitia Mpesa kupitia mbinu ya simu ya mkononi.

Mbele ya duka kubwa linalotumika kwa ajili ya bidhaa mbalimbali kuuza bidhaa mbalimbali.

Ni katika chumba maalum ambapo magari mbali mbali yalipo simamishwa na kwa ajili ya maonyesha ama ununuzi.